Gari jeupe aina ya suzuki limesimama katikati mwa barabara ya murram nambari la usajili ni KDH nine nine J .Mbele ya gari inaonyesha muundo wa kisasa na kompa ikiwa limeegeshwa karibu na barabara ,iliyozungukwa na mti na ua upande moja. Mandhari ni utulivu ya kuonyesha eneo la makazi ya utasisi wa utulivu.

Bango linaonyesha picha ya familia kwenye furaha, baba, mama na mtoto wakiwa pamoja, wakiwa wana tabasamu kwenye kona ya juu ya kulia. Kuna maandishi yaliyosomeka CIC Group . Chini ya picha hiyo kuu kuna maneno makubwa yaliyoandikwa kwa Kiswahili, Tunza Jamii na CIC Family Medisure . Rangi za bango ni tulivu na ujumbe wake unaelekeza kwenye huduma ya bima ya familia inayolenga ustawi wa jamii.

Ni tairi jipya linalongaa likiwa bado halijatumika mchoro wake wa juu unaonekana wazi ukiwa na mkunjo wa kisasa inayosaidia kushika barabara kwa ufanisi. Muudo wake wa kipekee na ubora mpira inashiria kuwa ni tairi la gari la kifahari uenda aina ya SUV ya hali ya juu au sedum ya kisasa madhari ya picha ni safi na tairi linaonekana limewekwa kwa maonyesho au kabla ya kufungua mfano ni bora na haki katika magari ya kisasa.

Mkononi mwa mtu kuna simu inayomwonesha menyu ya Mpesa kwenye skirini, chaguo kama Send money, withdraw na lipa na mpesa vinaonekana wazi. Ni ishara ya jinsi teknolojia imerahisisha maisha, huduma za kifedha sasa ziko karibu, mikononi mwako, kwa mpesa unaweza kutuma, kupokea au kulipa papo hapo popote ulipo.

Duka kubwa la M-Pesa linaonekana likiwa na shughuli nyingi. Ndani na nje ya duka, wateja wamesimama wakisubiri huduma mbalimbali. Kaunta ya M-Pesa iko wazi na mhudumu yuko tayari kuwahudumia kwa haraka. Mabango ya M-Pesa yamebandikwa ukutani kuonyesha huduma zinazopatikana. Ni mahali palipo na ufanisi, usalama na msaada wa kifedha kwa jamii.

Maboga ya kila aina yamepangwa kwa wingi, meingine ya kijani kibichi, mengine yanjano na mengine ya rangi ya udongo. Rangi hizi tofauti huashiria aina mbalimbali za maboga, kila moja likiwa na ladha na matumizi ya kipekee. Ni mandhari ya kilimo hai na mavuno tele yanayoonesha kazi ya ukulima na neema ya ardhi.

Huu ni GSP Milk, duka bora la maziwa na bidhaa zake. Wanauza maziwa safi na salama. Bidhaa za maziwa kama mtindi na siagi, pamoja na aiskrimu baridi tamu kwa siku za joto. Pia wanauza maji ya kunywa yaliyopakiwa kwa usafi wa hali ya juu. Wanasema, Utembelee GSP Milk leo—ladha safi, ubora wa kuaminika.

Ni mkono unaohesabu pesa juu ya meza. Inahesabu noti mpya za pesa za Kenya. Noti hizo zimepangwa juu ya meza ya mbao. Mkono mmoja umechukua noti moja baada ya nyingine. Zilipangwa kwa utaratibu. Hakuna kitu kingine kinachoonekana ni meza, mikono na noti mpya za Kenya tu. Kila noti inaonekana vizuri, rangi yake zikiwa wazi na uandishi wa benki kuu ya Kenya yakisomeka kwa urahisi.

Huu ni ukurasa wa pesa ukiwa na kichwa kikuu kinachosema start accepting mpesa and cut payment . Inaeleza kuwa unaweza kupokea malipo Kwa mpesa , visa na MasterCard Kwa kutumia mashine ya malipo. Pia kuna picha ya simu zinazo onyesha malipo na maandishi ya lipa na mpesa . Huduma hii inalenga kusaidia wafanyi biashara kurahisisha malipo kwa wateja wao kwa njia za kisasa na salama.

Delamere yoghurt zimepangwa kwa mistari kwenye rafu ya duka au maonyesho. Mwanamke mmoja aliyevaa koti jeupe lenye maandishi daima anamsaidia mteja kwa kumuonyesha bidhaa moja kwa karibu. Mazingira ni safi na marafu yakionyesha huduma za kitaalamu na utangazaji wa bidhaa bora za maziwa.

Meza ya soko la mitumbaa imejaa soksi ya aina mbalimbali, rangi tofauti, mistari na baadhi zikiwa ni michoro. Soksi zimepangwa kwa mifungu na zingine zikiwa kwenye rikabu ya plastiki. Ingawa hakuna wateja wanaoonekana kwenye picha, mazingira ya soko yanaonyesha maandalizi ya biashara. Meza imesimamishwa juu ya kreti na sakafu ya soko inaonekana kuwa ya vumbi au sarudi. Hii ni sehemu ya biashara ya soksi za mitumbaa nchini.

Ni soko la mboga lililojaa rangi na uzuri wa mazao safi. Kuna mahindi, nyanya, ndizi zilizoiva za manjano, viazi na karoti zilizopangwa vizuri mezani. Akina mama wauzaji wanaonekana wamekaa au wamesimama nyuma ya bidhaa zao wakihudumia wateja wakisubiri wanunuzi. Soko lina paa juu hivyo hakuna jua linalowachoma. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi na uhai wa kila siku wa soko la jamii.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya kutoka toleo jipya. Ina picha ya jengo maarufu la KICC katika jiji la Nairobi, pamoja na sanamu ya Rais wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta. Upande wa nyuma unaonyesha nguvu za umeme wa upepo na uvuke, ishara ya maendeleo ya nishati safi nchini Kenya. Noti hii ni ya rangi ya kijivu na ina alama ya kiusalama kama nyuzi za chuma. Chapa zilizoinuka na nembo ya simba kwa uzazi.

Linda maisha yako na ya wapendwa wako kwa Amako Personal Accident Cover. Kwa ada nafuu, unapata bima ya ajali binafsi inayokulinda dhidhi ya gharama za matibabu, ulemavu wa kudumu na hata kifo kutokana na ajali. Ni haraka na rahisi kujiunga, piga *268# sasa hivi kutoka kwa simu yako na ufuate maelezo. Amako kwa usalama wako kila wakati.

Huu ni soko la matunda. Tunaona matunda mengine yakiwa kwenye makreti yenye rangi zuri na zenye kuvutia. Kuna maembe ya manjano, maparachichi ya kijani kibichi, machungwa ya ugaa na matunda ya dragon fruit yenye muonekano wa kipekee. Ingawa hakuna watu wanaoonekana, ni wazi kwamba hii ni sehemu ya soko la matunda safi na yaliyoiva vizuri tayari kwa kuuza.

Makasha ya mayai yamepangwa vizuri juu ya rafu. Kila kasha lina rangi tofauti kama kijani, zambarau, na buluu. Rangi hizo huenda zinawakilisha aina tofauti za mayai au ubora wake. Upangilio huu unaonesha usafi, utaratibu na maendelezi ya biashara kubwa ya mayai. Ni mandhari inayovutia na yenye mpangilio bora wa bidhaa za chakula.

Katika soko la mitumba mguo za rangi tofauti zimepangwa kwenye vibanda na meza, kuna mashati suruali na nguo zingine. Zote zikiwa katika hali nzuri wateja wanapita taratibu wakichagua kwa makini wanachopenda wachuuzi wanawaiita kwa sauti wakisifu bidhaa zao ni mazingira yenye pilkapilka mingi biashara inaendelea kila siku na maisha ya mjini inaonekana dhahiri.

Ni soko lenye safu la viatu vya plastiki na slipas. Vikiwa vimepangwa kwa mpangilio kwenye meza au sakafu. Rangi zake ni nyingi na za kuvutia. Kuna nyekundu, bluu, kijani, nyeusi na za mchanganyiko. Baadhi ya slipas ni za watu wazima, zingine za watoto na zote zinaonekana mpya. Zikiwa tayari kwa wateja kuchagua. Ni sehemu ya biashara ya mitaani ambapo wateja hupata bidhaa kwa bei nafuu. Huku wauzaji wakihamasisha kwa sauti au ishara za kirafiki.

Duka la nguo za kina mama limepangwa kwa mpangilio mzuri. Kanga za rangi mbalimbali zikiwa zimewekwa kwenye rafu. Nguo hizo zinaonekana za ki-Afrika, zenye rangi angavu na michoro ya kuvutia. Hili ni duka linalo vutia wateja wanaopenda mitindo ya kitamaduni na ya kisasa kwa wakati mmoja.

Onekano la magari ya kifahari. Magari mbalimbali yenye uvuta yanapangwa kwa mistari. Baadhi ni ya rangi nyeupe, ingine nyeusi na za kifahari sana. Juu ya jengo huu kuna mbango kubwa limeandikwa Hyundai, likionyesha kuwa hii ni sehemu rasmi ya uuzaji wa magari kutoka kampuni hiyo. Mandhari ni safi ya kisasa na magari yote yanaonekana yakiwa katika hali bora ya kuuza.

Mwanaume mmoja ameketi kando ya kibanda chake cha matunda akiwa na matunda ya aina mbalimbali, maembe, machungwa, mapera na ndizi. Mkono mmoja umeshika shavu lake kwa huzuni. Uso wake umejaa mawazo. Anaonekana kuwa na wasiwasi labda kutokana na wateja wachache siku hiyo. Ni picha halisi ya changamoto za maisha ya kila siku kwa wafanyibiashara wadogo.

Mbele ya duka dogo la MPESA ,kijana mmoja ameketi chini akiwa ameegemea kichwa chake kwenye meza ndogo. Amefunika uso wake na mikono, ishara ya huzuni na mawazo mazito. Anaonekana mwenye wasiwasi kubwa, labda kutokana na changamoto za kifedha au hali ngumu ya maisha. Mandhari ni kimya lakini hisia ni nzito, maisha yamejaa mitihani.

Ili kwanza kutumia huduma ya Kopo Kopo ingia kwa kutumia account yako ya gmail na neno siri lako. Mfumo huu ni rahisi salama na unawekezesha kufuatilia mlamala ya biashara yako kwa urahisi hakikisha taarifa zako ziko salama na ushishilikishe neno shiri na mtu yoyote.

Makasha ya nyanya yamejaa kila kona, yakiwa yamepangwa kwa safu ndefu. Wakulima, wauzaji na wanunuzi wote wamejaa sokoni wakifanya shughuli zao kwa haraka. Malori makubwa yanasubiri kupakia nyanya yakielekea sehemu mbali mbali. Ni asubuhi yenye pilka pilka nyingi harufu ya nyanya mbichi ikitawala hewani.

Soko la viazi. Ndoo na vikapu vimepangwa kwa wingi. Vikiwa vimejaa viazi vya kawaida na viazi vitamu. Viazi vinawekwa kwa mafungu, baadhi vikionekana vikiwa bado na udongo. Viazi vya kawaida vina ngozi ya kahawia huku viazi vitamu vikiwa na rangi ya malenge au machungwa. Mazingira ya soko ni ya shughuli nyingi ingawa hakuna wateja wanaoonekana kwenye picha hii. Ni sehemu ya biashara ya kila siku ya mazao ya shambani.

Noti mpya ya shilingi elfu moja ya Kenya ina muundo wa kisasa, rangi ya kahawia na picha la jumba la Central bank. Imetengenzwa kwa teknoloji ya hali ya juu kuzuia uwizi na bandia. Hii ni ishara ya maendeleo ya kifedha nchini ikiwakilisha udhabiti wa uchumi na utambulisho wa taifa letu.

Wafanyi biashara wamepanga nyanya, sukumawiki, karoti, vitunguu na mboga nyingine kwa mpangilio mzuri. Wanunuzi wanapita huku na kule wakichagua bidhaa safi kutoka shambani. Sauti za wauzaji zinashika karibu mteja nunua mboga zako hapo. Hii ni eneo la shighuli nyingi na maisha halisi ya kila siku.

Magari mengi yamepaki kwenye eneo la kijani lenye nasi, moja wapo ikiwa ni matatu iliyoandikwa Progressive Ready Quick Flexible Loan . Pia inaandikwa SMS loan to 23083 . Ni matangazo ya mikopo ya haraka na rahisi yanayoonekana moja kwa moja kwenye usafiri wa umma.

Hii ni duka la mpesa liloko pembezoni mwa barabara. Lango lake limebandikwa lango la kijani linalosomeka mpesa. Ndani kuna mhudumu anayehudumia wateja wanaokuja kutuma pesa, kutoa pesa au kununua muda wa maongezi. Duka hii ni muhimu sana kwa wakazi wa eneo hili kwani linawezesha kufanya miama za kifedha kwa haraka na urahisi.

Tangazo la bima ya afya lina angazia huduma muhimu kama kinga, Sera ya bima, manufaa, masaada wa kiafya na matibabu bora. Limeandikwa aziano insurance agency likitoa taarifa jinsi ya kujiunga Kwa urahisi. Mawasiliano yao Kwa wazi, namba ya simu na barua Pepe ambayo inasoma aziano insurance agency@gmail.com. Linda afya yako leo.

Magari mengi yamepangwa kwa mstari katika uwanja mkubwa wazi. Ingawa hakuna mteja anayeonekana, mpangilio na aina tofauti za magari unaonyesha wazi kuwa hapa ni soko la magari. Magari ni ya kila aina madogo ya kifamilia kama vile SUV na mengine ya kibiashara, uuzaji wa magari ni muhimu kwa uchumi, unasaidia watu kupata usafiri wa kuaminika huku wauzaji wakipata kipato cha kuchochea biashara nyingine kama za huduma na matengenezo.

Ankara kutoka usafiri na usalama barabarani ni NTSA inaonekana ikiwa imeandikwa invoice paid , jina la Dan Oyuga Ann limeandikwa juu. Akiwa amelipa kiasi cha shillingi elfu moja hamsini. Kwenye kona ya Ankara kuna sehemu ya kuchanganua scanning code . Njia ya malipo imeandikwa kuwa ni kupitia ecitizen karatasi inaonekana rasmi ikiwa na lebo ya NTSA upande wa juu.

Hili ni duka ndogo la M-pesa lililosimama pembeni ya barabara. Ndani kuna kaunta ndogo na michoro ya Safaricom kwenye ukuta. Wateja huingia kutuma na kupokea pesa, kulipa bili au kununua muda wa maongezi. Ni huduma rahisi na ya haraka kwa jamii inayotegemea teknolojia ya kifedha ya kila siku.

Ni mtu akiwa na simu ya zamani ya Nokia, amefanya malipo ya kuweka shilingi elfu mbili kutumia huduma ya M-Pesa. Katika mkono wake mwingine anaonekana akimpa wakala noti za zamani zile zilizokua na sura na rangi tofauti kabla ya zile za kisasa. Simu inaonyesha amewekewa shilingi elfu mbili kwa huduma ya kifedha. Inawezekana, hii ni picha inayoonesha mabadiliko ya fedha na urithi wa teknolojia na ushirikishwaji wa kifedha mashinani.

Ni vikapu vingi vya kitamaduni vilivyofumwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia nyuzi za asili. Vikapu hivyo vina rangi tofauti tofauti kama vile kijani, nyekundu, buluu, njano na nyeusi, vikionyesha ubunifu wa hali ya juu. Kila kikapu kina muundo wake wa kipekee, baadhi ikiwa na michoro ya kiasili au mfumo au mviringo. Vimepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni au katika maonyesho ya kazi za mikono. Hii ni ishara ya sana ya jadi na utamaduni wa jamii za kiafrika.

Soko la matunda limejaa rangi na harufu tamu ya mazao safi. Nyanya zimepangwa vizuri na matunda mbalimbali kama maembe ,machungwa, mapera, ndizi na tikitimaji. Wauzaji wanaita wateja kwa sauti za furaha wakisifia ubora wa matunda yao. Wanunuzi wanachagua kwa umakini na wengine wakionja kabla ya kununua, hili ni soko la afya lala ya maisha mjini na vijijini.

Huduma za M-Pesa zinaendelea kwa kasi kwenye kaunta za tela tatu hadi sita. Wateja wamesimama kwa utulivu kwenye mistari, kila mmoja akisubiri kudumiwa kwa namba yake. Tela la nne, tano na sita wamesimama tayari vakitoa huduma kwa haraka na kwa heshima. Huu ni mfano bora wa huduma iliyotaritibiwa vizuri.

Tunaona mkono wa mtu ukiwa umeshika simu ya mkononi. Kwenye skrini ya simu hiyo menyu ya Mpesa imefunguliwa, cheguzi mbalimbali zinaonekana kama vile tuma pesa, toa pesa, nunua muda wa maongezi, mshwari, lipa na Mpesa na akaunti yangu. Hii ni mfumo ya huduma za kifedha kwa njia ya simu inayorahisisha maisha ya kila siku kwa Wakenya.

Trela kubwa ya kubeba magari maarufu kama kaa, inaonekana barabarani ikiwa imebeba magari kadhaa mapya. Magarim hayo yamepangwa kwa safu mbili juu ya trela yakiwa yamefungwa vizuri kwa usalama. Trela hiyo inaendeshwa kwa uangalifu ikiendelea na safaria yake kuelekea sokoni au kwa wateja walionunua magari hayo. Ni taswira ya usafirishaji wa magari kwa wingi, hatua muhimu katika biashara ya magari.

Haya ni pesa ya zamani ya Kenya. Hapo zamani, pesa ya Kenya ya elfu moja na mia tano ilikuwa tofauti sana. Noti hizo zilikuwa kubwa kwa ukubwa na zenye rangi tofauti kulingana na thamani yake. Watu wengi walizitunza kama kumbukumbu, hasa noti ya elfu moja yenye picha ya rais wa zamani. Leo ni historia ya kipekee katika sarafu ya Kenya.

Mkononi mwa mtu kuna simu inayomwonyesha menu ya Mpesa kwenye screen. Chaguo kama, send money, withdraw na lipa na Mpesa vinaonekana wazi. Ni ishara ya jinsi ya teknolojia imerahisisha maisha. Huduma za kifedha sasa ziko karibu mikononi mwako, kwa mpesa unaweza kutuma ,kupokea au kulipa papo hapo.

Lori aina la Actros kubwa ya rangi ya machungwa inaonekana ikisonga polepole barabarani. Juu yake magari kumi ya rangi tofauti yamepangwa kwa ustadi, kuna meupe, mekundu, kijani, kijivu na ya bluu. Magari hayo yamefungwa vizuri kwenye trela ya gari hilo refu, likiwa limejawa kabisa kutoka mbele hadi nyuma. Muonekano huu wa usafirishaji unaonyesha umakini na uzito wa mzigo unaosafirishwa kwa uangalifu wa hali ya juu.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi. Watu wengi wakitembea na wengine wakiuza au kununua bidhaa. Nguo za aina mbalimbali zimepangwa kwenye vibanda. Wavu na wima kwenye mistari ya rangi tofauti. Watu wanazunguka wengine wakichagua bidhaa na wachuuzi wakiwahudumia kwa haraka. Jua linawaka likimulika soko lote huku baadhi ya watu wakivaa kofia au kutumia vitambaa kujikinga. Ni mandhari ya pilkapilka za kila siku sokoni.

Mama mboga anaonekana kwenye soko akiuza aina zote za mboga nyanya ,sukumawiki, karoti, vitunguu na zingine nyingi wakati huo huo ameketi na kikapu mkononi akimenya nyegere za kijani kwa ustadi mkubwa anakusanya taratibu ndani ya bakuli pembeni yake huku akihudumia wateja wanaomjua kwa mfululizo ni maisha ya kila siku ya mama mjasri anayehakikisha familia yake inapata riziki kupitia kazi yake ya uaminifu sokoni.

Katika eneo la Mercedes Centre Limited, magari ya kifahari yamepangwa kwa mstari. Mercedes zenye rangi nyeusi na nyeupe zinaonekana zikiwa tayari kwa mauzo. Hali ni ya utulivu lakini ya kuvutia, magari yanangaa chini ya mwangaza wa jua.

Bango la bima ya ajali binafsi limeandikwa shumin Insurance, kauli mbio yao iko wazi juu ya bango your safety our priority .Chini yake Kuna nambari ya simu ya dharura ambayo inaeza kupigwa saa yoyote. Tofuti yao pia imeonyeshwa shuminiinsuarance.co.ke, ujumbe wa bango ni wa moja kwa moja ukisisitiza umuhimu Wa usalama wa mtu binafsi.

Soko la mitumba limejaa rundo la nguo za aina mbalimbali. Nguo zimetandazwa juu ya meza, wengine wamening'inizwa juu ya vibanda. Kuna mashati, suruali, nguo za watoto viatu na mikoba, zote za rangi na mitindo tofauti. Ingawa wanunuzi wanaonekana wakiwa wachache, mpangilio wa bidhaa unaonyesha wazi kuwa hapa ni soko la mitumba. Biashara ya mitumba ni muhimu, inawapatia watu mavazi nafuu na pia ajira kwa maelfu ya wauzaji.

Mikono miwili inaonekana. Mkono mmoja unampa mwingine noti ya zamani ya elfu moja ya Kenya. Hakuna sura inayoonekana ni mikono tupu. Noti hiyo inaonekana imetolewa hivi punde, huenda kutoka benki au duka la mpesa. Karatasi ya pesa ina mikunjo kidogo ikiashiria imepitia mikono kadhaa. Muamala unaonekana kuwa wa haraka, kimya na wa kawaida.

Ni mteja akiwa ndani ya duka la M-pesa akishika simu mkononi. Kwenye skirini ya simu kuna menu ya M-pesa iliyo wazi, ikiweko wazi huduma mbalimbali zinazopatikana. Chaguo zinaonekana kuwa; tuma pesa, toa pesa, salio la akaunti, nunua airtime , lipia bili.

Duka la kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya milk atm inaonekana likiwa wazi na safi, milango ya duka hilo limechorwa picha za kuvutia ng'ombe wa maziwa, watoto wakinywa maziwa na vikombe vikiwa vimejaa maziwa safi. Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inayo mimina maziwa kulingana na kiasi unacholipia wateja huja na chupa zao wakijaza maziwa kwa bei nafuu, ni njia rahisi salama na ya kisasa ya kupata maziwa safi kila siku.

Ni matatu mpya yenye rangi ya kijivu grey iliyosajiliwa kwa nambari ya KDC. Gari lina muonekano safi na wa kisasa bila michoro wala maandishi ya picha. Mwili wake ni laini na angavu, likionyesha kuwa halijatumika sana. Taa zake ni mpya na kali. Vioo vya pembeni ni vikubwa na magurudumu yako katika hali bora. Ndani kuna viti vilivyopangwa vizuri kwa abiria watatu. Hii inaonekana tayari kuingia barabarani kutoa huduma ya usafiri kwa hadhi na utulivu.

Ni asubuhi yenye pilka pilka sokoni. Watu wengi wanatembea huku na kule wengine wakiuza na wengine wakinunua. Makasha ya bidhaa yamepangwa kwa kila kona na miavuli ya rangi mbalimbali inasambaa juu. Kuwakinga wauzaji dhidi ya jua. Hali ni ya shughuli na harakati zisizoisha. Soko likiendelea kwa kasi yake kwa kawaida.

Duka la maziwa linaloitwa Royal Star Inn linaonekana likiwa na mashine ya kisasa ya Milk ATM mbele ya mlango. Ukutani michoro mbalimbali imechorwa mayai, mkate, vitindi wa delamia na keki. Michoro hiyo inaonyesha bidhaa zinazopatikana ndani ya duka. Jina la duka limeandikwa juu kwa maandishi makubwa likionyesha kuwa ni sehemu ya kisasa ya kuuza bidhaa za maziwa na vyakula vya nyumbani. Muonekano wake ni wa kuvutia na wenye rangi angavu.

Soko la magari linaonekana likiwa na magari mingi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Magari ya aina tofauti kama Saloon, SUV na Pickup yamesimama kimya. Yakiwa yameandikwa bei au maelezo madogo kwenye vioo. Hakuna wauzaji wala wateja wanaonekana kwenye picha hii. Ni magari pekee yaliyopo yakisubiri wateja watakaokuja kuyachunguza au kununua. Mazingira ni tulivu lakini yanatoa taswira ya biashara ya magari inayoendelea.

Ndani ya jengo hili moja huduma zote za kifedha zinapatikana kwa urahisi. Kuna Junction Forex and Money Heritance pamoja na Western Union, money gram pia na huduma za mpesa. Ni kituo kamili kwa yeyote anayetuma au kupokea pesa ndani na nje ya nchi, haraka ,salama na kwa kuaminika.

Matairi manne yamepangwa chini, yote yakiwa yamefunikwa na povu jeupe la sabuni. Bomba la moji lenye pressure linaelekezwa kwenye moja ya matairi hayo. Na maji yanatoka kwa nguvu yakiosha povu kwa mdundo mkali. Uchafu unaonekana ukidondoka taratibu na matairi yanazidi kung'aa. Mlindo wa maji unapigwa sakafu kwa kasi huku kazi ikiendelea kwa uangalifu na umakini.

Soko la viatu limejaa aina mbalimbali za viatu vilivyopangwa kwa mpangilio kwenye rafu. Kuna viatu vya michezo, vya kawaida na vya ofisini. Kila mteja anaweza kupata chaguo lake. Ukutani kuna maandishi ya kuvutia inayosoma, Darling Find your beautiful , yakiongeza uvuto wa mazingira ya biashara hili.

Soko la matunda linaonekana likiwa na shughuli mingi, kina mama wamesimama kila mmoja kwenye sehemu yake wakiwa na vikapu na meza zilizojaa matunda mbalimbali, ndizi, parachichi, mananasi, mapapai na machungwa vinaonekana vikiwa vimepangwa kwa laini au maridadi. Harufu matunda harufu ya matunda mabichi na sauti za soko vinajaza hewa ya eneo hilo.

Duka dogo la kijijini likiwa na maandishi ya kijani ya MPESa kwenye bango. Mlango wake uko wazi na undani kuna bidha za kawaida kama sukari, sabuni na vibiriti. Pembeni mwa duka kuna sehemu maalumu ya huduma ya MPESA ambapo wateja huweza kutuma na kutoa pesa. Muuzaji anaonekana tayari kuwahudumia wateja huku mazingira ya duka yakiwa ya kawaida lakini yenye shughuli za kila siku.

Hili ni soko la viatu lenye aina tofauti tofauti. Kuna viatu vya michezo, viatu vya ofisini na hata buti. Baadhi ya viatu hapa vinawaonekana kuwa vipya, lakini kuna vingine ambavyo tayari vimetumika na kurekebishwa ili viweze kuuzwa tena. Wateja wanachagua kwa makini huku wauzaji wakielezea ubora na bei. Ni soko linalovutia watu wengi wanaotafuta viatu vya bei nafuu.

Bango linalo onyesha nyumba nzuri ya kifahari ina maandishi ya kuvutia ya Aziano Insuarance Agency, imeandikwa domestic home insuarance likieleza kuwa bima yao inafunika majanga kama moto, wizi vifaa za kielectroniki na majanga ya asili. Mawasiliano yao yameorodheshwa pia namba ya Whatsapp na anwani ya barua pepe ya gmail kwa huduma za haraka.

Kutoka juu, soko kubwa la magari linaonekana likiwa limejaa magari mengi yaliyopangwa kwa mistari. Magari ya rangi tofauti kama nyeupe, kijivu, bluu na nyekundu yanaonekana wazi yakiwa yamejazana hadi pembezoni. Hakuna watu wanaoonekana, ni magari peke, yakionyesha utulivu wa mazingira. Muonekano huu wa juu unaonyesha ukubwa wa soko na mpangilio wa magari katika eneo hili kubwa la wazi.

Ni duka maalum la kuuza maziwa lenye bango kubea linalosomeka, Mount Kenya Milk Depot. Sehemu ya mbele ya duka ina mlango ya chuma na huenda kuna fridge au mitungi ya kuhifadhi maziwa ndani. Japokuwa tunaona tu nje ya duka, mandhari inaonyesha eneo la biashara linatoa maziwa safi ya ng'ombe kwa wateja wa kila siku. Duka hili linaonekana kuwa sehemu muhimu ya usambazaji wa bidhaa za maziwa katika jamii.

Ni duka dogo la mtaani ililoandikwa jina kata shop kwenye bango lake kuu. Pembeni ya mlango kuna nembo ya M-Pesa ikionyesha kuwa duka hilo pia linatoa huduma za kifedha kwa njia ya simu. Mlango uko wazi au umefungwa kwa nusu na bidhaa chache zinaweza kuonekana kupitia gril au dirisha la mbele. Manthari ya duka ni ya kawaida ya mtaa wa biashara likiwa sehemu muhimu ya huduma kwa wakaazi wa eneo hilo.

Picha inaonyesha noti na sarafu za zamani za Kenya ambazo zilitumika kabla ya mfumo wa sasa wa pesa kubadilishwa. Noti zina picha za Rais Jomo Kenyatta. Baadhi ya sarafu ni elfu moja. Pesa hizi zina thamani ya kihistoria na huamsha kumbukumbu ya enzi zilizopita kabla ya sarafu na noti za kisasa kuanzishwa mwaka elfu mbili ishirini na tatu.

Gari aina ya Toyota Hilux, likiwa limesimama kwenye eneo lenye nyasi ndefu katikati ya mazingira ya asili yenye miti mirefu ya mbao. Sehemu ya nyuma ya gari hilo linaonekana wazi na mtu mmoja amesima au ameketi juu yake ,akiangalia mazingira au akifanya kazi fulani. Mandhari ni ya kijani kibichi yakionyesha utulivu wa mashambani au msitu. Hali ya anga ni ya kawaida ikiendana na shughuli ya nje au safari ya mashinani.

Huu ni mkusanyiko wa mboga safi na matunda zikiwemo nyanya nyekundu, dania za kijani kibichi, jengere bichi, matango, pilipili hoho za rangi tofauti na vitunguu vya aina tofauti. Pembeni kuna matunda ya dragon fruit yenye rangi kipekee na malenge makubwa ya rangi ya chungwa. Mboga hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa safi na zenye mvuto wa soko au jikoni.

Mikono mwa mtu kuna simu ambayo inamuonyesha menu ya M pesa kwenyenye skirini chaguo kama send money withdraw na lipa na M pesa inaonekana wazi ni ishara ya jinsi ya teknolojia imerahisisha maisha huduma za kifedha sasa ziko karibu mikononi mwako wa mpesa unaweza kutuma au kulipa papohapo kwa popote ulipo.

Mwanaume mmoja amesimama karibu na mashine ya maziwa maaruf kama milk atm . Anamimina maziwa kutoka jagi adi kwenye kikombe tayari kwa kuweka kwa mashini ili kupima kiasi anachotaka. Mazingira yanaonekana safi na huduma hii hurahisisha upatikanaji wa maziwa safi kwa bei nafuu mtaani.

Katika soko la magari magari ya kifahari aina ya Prado ambayo imepangwa kwa mstari safi na wakuvutia. Kila moja limekaguliwa na kupangwa tayari kwa mauzo. Hili ni eneo linalo lina vutia wateja wanaotafuta mgariya nguvu ya imara na ardhi hapo ndipo magari hukutana na wanunuzi kwa bei nafuu na huduma bora.

Trela kubwa ya kubeba magari imeegeshwa ndani ya kiwanja la soko ya magari. Juu yake kuna magari kadhaa mapya yaliyopangwa kwa ustadi safarini. Mazingira yanaonyesha magari mengine yakiwa yamepangwa ardhini, tayari kuuzwa. Ni siku ya biashara na shughuli nyingi katika soko hili la magari.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya kutoka toleo jipya. Ina picha ya jengo maarufu ya KICC katika jiji la Nairobi pamoja na sanamu ya rais wa kwanza mzee Jomo Kenyatta. Upande wa nyuma unaonyesha nguvu za umeme wa upepo na mvuke ishara ya maendeleo ya nishaki safi nchini Kenya. Noti hii ina rangi ya kijivu na ina alama ya kiusalama kama nyuzi za chuma. Chapa zilizoinuka na nembo ya simba kwa uwaza.

Soko la mboga lililojaa matope. Aina zote za mboga zinapatikana hapa, nyanya, sukuma wiki, karoti, kitunguu na nyingine. Akina mama wauzaji wamevaa buti za nguo wakikanyaga kwenye tope huku wakihudumia wateja. Wengine wamejikinga na kaptula na nguo za kazi wakipanga mboga zao kwa ustadi. Licha ya hali ya hewa na matope, biashara inaendelea kama kawaida.

Huu ni Bima Rahisi fast and easy insurance likiwa limeandikwa kwa herufi kubwa na zenye kuvutia. Kati ya picha kuna mwanaume akiwa juu ya boda hukudereva wake akiwa mbele huku wote wakiwa wamevalia vizuri. Pembeni mwao kuna maandishi yaliyoandikwa safeguard your boda with an affordable third party cover for six months at only cash two thousand five hundred . Juu ya picha inaonyesha paybill number na sehemu ya account , pia kwa number plate chini ya kabisa, kuna taarifa za mawasiliano nambari ya simu, www na ukurasa wao wa facebook.

Ni sehemu ya soko la mboga. Meza kubwa ambayo imesheni mazao masafi kutoka shambani. Tunaona nyanya nyekundu zilizoiva vizuri, pia viazi vya hudhurungi vikiwa vimetandazwa kwa wingi. Vilevile vitunguu vya rangi vya zambarau. Mazingira yanaonyesha shughuli za soko lakini hakuna mtu anayeonekena. Hii ni picha tulivu ya somo kabla ya wateja kufika au baada ya kuondoka.

Kenya Orient Insurance Limited ni kampuni ya bima inayoaminika nchini Kenya, inayotoa huduma za bima kwa magari, mali, biashara, afya na zaidi. Kwa wateja wanaotaka kudhibitisha uhalali wa cheti cha bima fuata hatua hizi rahisi. Dial *352# kwenye simu yako, chagua huduma unayohitaji, ingiza namba ya usajili, ingiza namba ya cheti, ingiza number ya chassis ya gari.